Chati ambayo imebandikwa kwenye ukuta. Katika ukuta kuna makaratasi ambayo ina wanyama tofauti tofauti ambayo yamechorwa.

Mwanariadha wa nchi ya Kenya jina lake ni Wesley Kimeli Sang. Yeye ni mlemavu katika mkono wake wa kulia. Alizaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne.

Mti kuu wa kuweka bendera ambayo ipo katika mbele ya vyumba chumba ambacho kina madirisha na milango na ni ya gorofa ipo mbele ya mti wa bendera.

Kabati ndogo ambayo inatumiwa kuweka vitu ama vifaa mbalimbali, ipo katika chumba na imeekwa kwenye kona.

Mpiga mbizi ambaye yupo kwenye bwawa. Mpiga mbizi huyu anaoenekana akiwa ameshikilia chuma. Mpiga mbizi huyu anatazama kando kana kwamba anaskia anachoambiwa.

Jumba refu sana lililo na mabati nyekundu. Nyuma yake kuna nyumba kubwa pia ambayo ni la ghorofa na ni kubwa mno. Pia kuna miti ambazo ziko katika mazingira ya nyumba hizi mbili.

Tarakilishi ambacho iko juu ya meza ina kibodi na kibodi inatumiwa kuandika maneno kwenye tarakilishi. Tarakilishi hili lina jina Dell na liko juu ya meza nyeupe.

Kifaa cha tekinolochia kisasa ambayo inaitwa darakilishi ina kipoti ambaye inatumika kuandika vitu kwenye darakilishi, pia kuna kipanya kuna kifaa cha kusikisa ngoma pia na Kuna dirisha mbele ya rangi ya kijani.

Kitabu ambacho ni cha kusoma, kitabu cha somo la kiswahili. Na kitabu hiki kimechorwa watu wawili ambao wanaendesha farasi, na ni la darasa la pili.

Kuna mchezaji anayetumia kitu cha magurudumu. Anajaribu kucheza mchezo wa kurusha mkuki. mchezaji huyu ana shida ya kutembea ndo maanaanatumia kiti yenye magurudumu.

Nyumba kubwa sana ambayo ina milango na madirisha, pia ni jumba la ghorofa. Kuna, mbele yake kuna maua na miti ambayo yameekwa vizuri ili kupamba mazingira ya jumba hili.

Mlango wa nyumba. Mlango wa rangi ya kahawa. Mlango hili lina mfumo wa mstatili ama imepambwa kutumia mifumo ya mstatili.

Poster ya shule ya CBC ambapo imechora ama imeeka vitu mbalimbali kama vile viatu, vibuyu, taweli , kitambaa cha kujifunika, machungwa, ndoo na vitu kadhalika.

Karatasi ya mtihani ambayo imesahihishwa na mwalimu. Kuna wanyama na vidudu mbalimbali kwenye karatasi ambayo wameichorwa.

Chati ambayo imewekwa ama imebandikwa kwenye ukuta, ambayo ina maandishi mingi kuhusu umuhimu wa maji na inaonesha watu ambao wamesaidika kupata maji, kuna shangaa ambayo iko juu yake.

Mchezaji ambaye amelala kwenye sakafu, kuna mtu ambaye anamsaidia kando yake wao moja wao wakimbiaji ambaye ameanguka chini amevalia kitu kinachofunika uso na pia wako katika uwanja wa kukimbia.

Nyumba ya ghorofa ambayo ipo na maua mbele yake. Nyumba hizi zina milango pamoja na dirisha. Chini kuna mahala pa kutembea na imepambwa na maua mbalimbali.

Huku ni shule madarasa mengi sana yanaonekana mbele ya madarasa kuna kiwanja na madarasa hizo zina mabati ya kijivu na dirisha na milango mbalimbali mbele imepigwa rangi ya kahawa.

Jumba kubwa sana ambalo ni la gorofa. Lina mabati ya rangi nyekundu pia ina milango mingi na madirisha mengi mno. Mbele yake kuna kiwanja, kiwanja ambayo inavutia.

Nyumba kubwa ambayo imejengwa kwa mawe ya kidawa. Nyumba hili lina milango miwili na lina dirisha moja lililoonekana. Nyumba hili lina paa jekundu na kuna jumba jingine ndogo juu ya nyumba hili, kama ghorofa.

Maabara ya somo la Kemia na bado ni maabara la somo la Biolojia. Haya ni maneno ambayo yameandikwa kwenye mlango.

Kuna wachezaji ambao wanaonekana kucheza mchezo ama mpira wa kandanda .Wachezaji hao wanatumia kigondo Cha kutembea ili kuweza kucheza mpira huo wa kandanda.

Nyumba kubwa ambayo ni la ghorofa. Lina madirisha mengi sana. Iimejengwa kwa akidawa. Limepakwa rangi jeupe. Pia kuna njia ama watu wanahimizwa kupitia ofisini kabla ya kuingia mle ndani.

wanariadha ambao hawana uwezo wa kuangalia wanasaidiwa na wenzao ambao ni wanariadha pia hii ni mbio ya watu wenye walemavu.

Vitabu ambayo vinaonyesha vitu vya kutumia kama vile vinaonyesha kichana, vinaonyesha vitabu, vinaonyesha shati. Kitabu hiki ni cha somo la kiingereza.

Mitungi ya gesi ambayo zimeekwa kwenye nyumba. Kuna mitungi ambayo ina vizima moto, kuna mitungi ambayo ina gesi. Mitungi hizi kuna mitungi ya rangi ya chungwa ingine kijivu.

Kitabu ya darasa la saba kitabu hiki kina picha ya mtu ambaye ameshikilia kifaa kinachoitwa CPU ya kompyuta

Kitu ambacho watoto wanachezea ama wanapata kijiburudisha. Kuna vifaa mbali mbali vya michezo mbali mbali na kuna miti kubwa ambayo ipo kwenye vifaa hivi.

Kitabu ambacho kina picha mingi muno, ya kutoa mafunzo kwa wanafunzi. Kuna picha ya watoto wawili, kuna picha ya kijumba kidogo, kuna picha ya mwalimu na wanafunzi, kuna picha ya madakitari pia.

Mchezaji wa nchi ya Kenya amevalia kofia na amevalia shati nyekundu ambayo imeandikwa kwenye kifua jina Kenya. Anacheza mchezo wa kuendesha boti.

Shule ama madarasa ambayo yapo katika shule. Madarasa hayo yamechorwa mchoro mbali mbali. Moja kati ya michoro hizo ni wanyama pori kama ndovu.

Kijana ambaye ni mlemavu amekalia kiti cha magurudumu. Kijana huyu ana vitabu kwenye mapaja, anaonekana kua kwenye mazingira ya shule.

Shati ambayo ina silabi za sauti kutoka a-z, shati hii imeandikwa kwa herufi kubwa na herufi ndogo. Chini ya shati hii ni ya rangi nyekundu...

Mchezaji ambaye amevalia sweta nyekundu, anacheza mchezo wa kuendesha boti, anaonekana akitabasamu akiwa kwenye maji na boti lake.

Ukuta kuna majina ya siku ya wiki , kuna kutokaea Jumatatu mpaka Jumamosi na pia kando yake kuna ubao.

Tarakilishi ambayo ipo juu ya meza. Tarakilishi hili linaonekana kuwa ya masomo pekee yake. Pia kuna kikombe ama kuna kikombe kinacho shikilia kalamu mbali mbali.

Mchezaji ambaye anacheza mchezo wa kiruka mbali anaonekana kuwa ameruka kwenye mchanga. Amevalia shati nyeusi.

Dawati ya wanafunzi, ambayo ipo ndani ya darasa. Kuna dawati na kuna kiti pia. Dawati hili ni la rangi ya kahawa.

Kijumba kinachokaa darasa. Katika ukuta wa nyumba hili imechorwa hadithi ambayo iko katika bibilia. Namo mbele ya jumba hiki mna mchoro mwingine mbalimbali.

Darasa ambayo ina dawati mingi, kuna dawati ambavyo vimeekwa pamoja. Mbele kuna ukuta nyeupe. Dawati hivi vingine vina viti ambavyo vimeekwa chini yao.

Duka la kutumia ama kujifunza tarakilishi, kuna tarakilishi zaidi ya mbili katika chumba hiki, pia kuna meza na kiti ambayo unaweza Kutumia kuketi chini na kutumia tarakilishi yoyote iliyo juu ya meza.

Kuna mchezo wa mbembea mchezo huo Wa mbembea unaweza kubeba watu wanne pekee. Mchezo huu unaonekana kuwa kwenye pande mbili. Mchezo huo umepigwa rangi nyekundu na nyeube.

Ubao wa ubao nyeupe ambao unatumika kuandika. Kuna maandishi ya mwalimu ameandika siku, tarehe, mwezi na mwaka. Amewauliza swali wanafunzi, wanapaswa kujibu.

Kuna madawati ndani ya darasa. Madawati hayo ni ya wanafunzi na yamewekwa kuangaliana ili kuweza kuweka vitabu. Kuna kitabu ambayo iko juu ya dawati moja, ambayo ni la rangi la jeupe.